Hii ni picha ya kituo cha umeme. Miundo ya chuma iliyosimama mirefu inashikilia nyaya za umeme. Vifaa vingi vya umeme, vikiwemo transfoma na vidhibiti, vimepangwa kwenye ardhi iliyofunikwa na kokoto ndogo. Bingu ni safi ya bluu na kuna jua linalong'aa.

Picha ya ndani inayoonyesha kiwanda kikubwa cha umeme kikiwa na majengo mengi yenye paa za kijani kibichi na kuta za rangi za kijivu. Minara mikubwa ya kupozea inatoa moshi mweupe mkubwa ukionyesha uzalishaji wa nishati. Kuna mabomba makubwa ya chuma yaliyopinda na miundo ya chuma iliyounganisha sehemu mbalimbali za kiwanda.

Mwanga mkubwa wa jua unaonekana angani juu ya eneo la kiwanda linalotoa moshi mweupe kutoka kwa minara mingi ya kupoozea. Moshi unapaa juu kuelekea mawingu meupe yaliyotawanyika. Sehemu kubwa ya ardhi karibu na kiwanda imefunikwa na miti na vichaka ya kijani kibichi.

Hapa ni kituo cha umeme kikiwa na nguzo nyingi za chuma na nyaya za umeme. Bendera mbili zenye nembo ya Kenya Power zimepepea mbele. Moja ni la rangi ya bluu na njano na nyingine ina bluu pekee. Eneo lote limezingirwa na ukuta wa zege ulio na waya wenye ncha kali juu yake ikiashiria usalama.

Hapa tunaona shamba kubwa la paneli za sola zilizopangika kwa mistari mirefu. Paneli hizi zimetandikwa eneo pana zikienena hadi upeo wa macho nyuma yake kuna msitu mnene unao tawala mandhari ukionyesha utafauti kati ya teknolojia za asili mfumo huu mkubwa wa sola unaonyesha ujalishali wa nishati safi ukichangia maendeleo endelevu

Hii ni taswira ya angani inayoonyesha kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme wa joto ardhi. Kuna majengo makubwa yenye mashabiki wengi juu ambayo yanaonekana kuwa minara ya kupooza. Miundombinu mingi ya mabomba na nyaya za umeme imeunganisha sehemu mbalimbali ya kiwanda. Kwa umbali, kuna vituo vya kusambaza umeme na nguzo za umeme.

Tunaona mandhari ya asili ya maji inayotirirka kwenye maporomoko madogo ya maji. Maji yanapita katikati ya miamba mikubwa yenye giza. Eneo lote limezingirwa na mimea mingi ya kijani kibichi na miti na baadhi ya mimea inaning'inia kutoka juu.

Hapa kundi la wanaume baadhi wakiwa wamevalia sare za kazi. Wanashirikiana katika shughuli ya ujenzi. Wanaume kadhaa wako chini kwenye shimo lenye udongo mwekundu wakiwa wamejikita katikati kurekebisha au kuweka bomba kubwa. Kifaa cha ujenzi kinaonekana juu ya shimo kikisaidia kuinua vitu. Juu ya shimo kuna kundi lingine ya wanaume wamesimama wakiangalia shughuli hiyo kwa umakini.

Hapa tunaona nyani mkubwa mwenye manyoya ya rangi ya kahawia kijivu akiwa amesimama kwenye uzio wa mbao uliounganishwa na kamba. Nyani huyu anaonekana amesimama kwenye ngumi lile akitazama upande wa kushoto. Manyoya yake yanaonekana kwa mnele na uso wake unaonekana kuwa wa rangi ya giza.

Maelezo ya madhari asili yenye vilima na miti mingi, sehemu ya mbele ina mabonde yaliyo funikwa na misitu mno na vichaka vyenye majani mabichi, mbali zaidi kuna vilima vinavyo inuka navyo vimefunikwa na mimea. Anga lina mawingu meupe yaliyo tawanyika ikionyesha hali ya hewa ya kupendeza.

Mandhari hii ya wanyama pori nchini kenya labda katika mbuga maarufu kama amboseli au maasai mara chini ya anga la bluu lililojaa mawingu meupe. Katikati ya picha kundi a tembo linaonekana likitembea polepole kando ya barabara ya udongo. Tembo mkubwa unaonekana akiongoza kundi huku tembo mdogo akifuatilia kwa karibu.

Mandhari pana ya bustani au uwanja mkubwa wa kijani, labda uwanja wa gofu au bustani ya umma, ukiwa na miti mingi inayotawanyika. Baadhi ya miti ina majani mengi ya kijani kibichi na mengine inaonekana imetoa vivuli ardhini. Nyuma ya bustani kuna majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa mbali yakionyesha ukuaji wa mji

Makundi makubwa ya nyumbu yanavuka mto wenye mtiririko mkali yakionyesha uhamiaji wao. Wanyama hao wanashuka kutoka kwenye kingo za udongo chenye mteremko mkali wakielekea ndani ya maji. Baadhi yao tayari wamo ndani ya mto wakipambana na mawimbi ya maji yanayotawanyika. Kwa umbali, kingo za mtu zimefunikwa na nyasi na miti michache. Anga linaonekana kuwa wazi.

Katika ukumbi mkubwa wa duara, kikundi cha wachezaji cha sarakasi kinatumbuiza mbele ya umati wa watu walioketi kwenye viti. Wachezaji hao wanne wakiwa wamevalia mavazi yenye milia myekundu na nyeupe wameunda umbo la piramidi ya binadamu huku mmoja akiwa amesimama juu ya wengine. Sakafu ya ukumbi imetengenezwa kwa mbao zinazong'aa na kwa umbali, kuna wanamuziki wameketi chini wakipiga ngoma.

Eneo kubwa la ujenzi chini ya anga lenye mawingu meupe. Kituo kikuu cha picha ni miradi ya ujenzi ya miundo mbinu mikubwa labda daraja au ukuta wa kuzuia maji ambapo kuta ndefu za saruji zinaonekana zikijengwa kwa kutumia fomu za mbao na chuma. Korogo kubwa la manjano limesimama wima likishika ndoo kubwa ya saruji na kuunyanyua juu.

Wanawake watatu katika eneo la wazi labda shule au bustani wanafanya shughuli ya upandaji wa miti. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mwalimu amevaa sketi nyekundu yenye maua na fulana nyeupe. Ameinama akichimba shimo ardhini kwa kutumia jembe ndogo. Wanafunzi wawili wakiwa wamevalia sare za shule zenye sketi na- na sweta nyeusi wamesimama wakiangalia.

Eneo chafu, lililoathiriwa na mafuriko, ambapo watu wawili wanaoonekana wakishughulikia maji. Mbele kabisa mwanaume ameinama aki mimina maji kutoka kwenye mtungi mkubwa wa plastiki, wa rangi wa manjano kwenda ardhini. Anaonekana amevaa nguo zilizokolea. Kushoto kwake, mbali kidogo, mtu mwingine labda mwanamke, amechuchumaa akifanya kitu ardhini.

Eneo la ujenzi lenye msingi mkubwa wa jengo unaoendelea, miundo ya mbao na nondo za chuma zimepangwa kwa ajili ya kumiminia saruji zikionyesha ukuta wa msingi. Kati ya kuta hizo, kuna nafasi kubwa tupu labda ya sakafu ya chini. Kwa umbali, majengo mengine yasiyokamilika yanaonekana na kuna barabara iliyopita karibu na eneo la ujenzi.

Kuna ndovu mdogo anayetembea kwenye ardhi kavu, labda huko mbugani. Rnagi yake inaonekana kuwa ya mchanga mwekundu ikipendekeza huenda ameanguka kwa udongo au amezaliwa na rangi hio. Masikio yake ni makubwa na yamefunguliwa huku yakiwa katika mwendo kama alivyoelekeza upande fulani. Macho yake yanaonekana kutazama mbele kwa makini.

Kiumbe mdogo, mwenye manyoya ya kahawia anaonekana kuwa mtoto wa simba, ananyonyeshwa maziwa kutoka kwenye chupa ya kujilisha. Maziwa yanamwagika kidogo kuzungukia kwa mdomo. Mikono miwili ya mtu mweusi imeushikilia kwa upole, mtoto huyu wa simba.

Tembo watatu wakubwa wakiwa wamekusanyika karibu na kichaka cha kijani kibichi labda wakila majani. Wote wana rangi ya kahawia kijivu na miili yao ina mkunjo na makunyanzi yanaonyesha uzee au uzoefu.

Mandhari ya eneo la makazi yasiyo rasmi nchini Kenya labda karibu na mto au mkondo wa maji. Upande wa kushoto kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Katikati ya picha kuna njia nyembamba yenye matofali au mawe likipanda juu na watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia hiyo.

Tunaona kundi la tumbili watatu wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye miti ya majani. Wa mbele mwenye manyoya ya kijivu kahawia na uso mweusi anatutazama moja kwa moja. Wengine wawili wamekaa nyuma yake wakionyesha nyuso zao za kahawia.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe labda mwalimu au mtaalamu wa kilimo akiwa ameshika mmea mdogo tayari kupanda. Amezungukwa na kundi kubwa la watoto wa shule, wengi wao wakiwa wamevalia sare zao za shule, ambao wanaonekana kuwa na hamu ya kujifunza kuhusu upandaji wa miti. Wote wamekusanyika karibu na shimo ndogo ililochimbwa ardhini.

Wpanda baiskeli akiwa wamevalia mavazi meusi yuko barabarani yenye lami inayoelekea upande wa kulia huku ardhi yenye vumbi na nyasi chache inaonekana kushoto. Milima yenye miti na mimea inaonekana kijani kibichi inatisha tisha mvua chini ya anga la buluu lisilo na mawingu.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi ya manjano ya Lime wamesimama karibu na mto mdogo au mkondo wa maji unaoonekana kuwa mchafu. Wengine wa kundi wamekuwa wakisimama juu ya mawe yaliyozama kidogo ndani ya maji wakijaribu kuvuka au kuchunguza hali ya mto.

Mandhari linaonyesha bwawa la maji lenye rangi ya kahawia likonyesha labda kuwa na matope au uchafu. Kwenye ukingo wa bwawa, kuna jengo dogo la huduma likiwa na mabomba makubwa ya rangi ya chungwa yanayopita juu ya daraja. Watu wachache wanaonekana wamesimama karibu na jengo hilo. Nyuma ya bwawa kuna kilimo kilichojaa miti mirefu ya kijani kibichi.

Mandari inaonesha enoe lililokumbwa na maafa makubwa ambapo majengo yaliyojengwa kwa mabati yameanguka na kuharibika vibaya. Udongo mwingi na wenye matope mekundu umefurika kila mahali ikionyesha uwezekano wa kutokea mafuriko au maporomoko ya ardhi.

Nyati mkubwa anasimama ndani ya maji sehemu ya mwili wake ikiwa imezama. Ana ngozi nyeusi na pembe zake kubwa zilizokunja zinaonekana wazi. Nyati mwingine yuko nyuma yake. Maji yanaonekana kuwa na matope na yana mawimbi madogo. Nyuma ya bwawa hili kuna ardhi kama yenye nyasi chache na barabara ya vumbi. Anga lina bluu safi na mawingu meupe likionyesha hali nzuri ya hewa. Ni tukio la asili la wanyamapori.

Mandhari pana ya asili inaonekana ikiwa na milima iliyofunikwa kwa miti minene na vichaka. Katikati, kuna dimbwi la maji lenye rangi ya kahawia tope likizungukwa na nyasi kijani kibichi. Karibu na maji, kuna muundo mdogo wa rangi nyeusi labda daraja au kizuizi cha maji. Anga ni la bluu safi na lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Rundo la mabomba ya bluu yamepangwa kwa ustadi yakiunda muundo wa duara nyingi. Mwanga mkali wa machungwa unaonekana kupenya kupitia matundu ya mabomba mawili yaliyo katikati, ukitengeneza miale angavu. Mabomba mengine yanaonyesha ndani yao giza lililochanganyika na nuru hafifu, na uso wao ni laini na wa rangi ya bluu inayong'aa. Muundo huu unaibua hisia ya kiufundi na kisanii.

Wachezaji wanne, wanaume wawili na wanawake wawili wanatumbuiza densi ya kitamaduni kwenye jukwaa. Wote wamevaa mavazi ya jadi yenye rangi ya kahawia hafifu yaliyopambwa kwa shanga nyeupe na kofia za manyoya. Wanawake wana pete kubwa masikioni. Wanacheza chini ya hema nyeupe huku misitu ikiwa nyuma yao. Kundi la watoto wanaonekana mbele wakiangalia onyesho hilo. Hali inaonekana kuwa ya sherehe ikionyesha utamaduni.

Kuna kundi la watu wazima wengine wao wakiwa wamevaa fulana za bluu. Wanashiriki kikamilifu katika shughuli za upandaji miti. Mbele yao kuna miti michanga mingine iliyopangwa. Baadhi bado ikiwa kwenye mifuko ya kitalu. Moja anashika kijiko akiashiria kazi ya kupanda. Mandhari ni ya nje katika eneo la kijani kibichi lenye mti mkubwa nyuma. Inaonekana ni tukio la kuhifadhi ya mazingira au miradi za jamii.

Kundi la watu linaonekana likitembea kwa njia ya udongo. Ili kupanda juu kuelekea milima ambapo kuna mitambo kubwa ya kuzalisha umeme wa pepo maarufu kama wind turbines . Angalau mitambo mitatu virefu inaonekana wazi ikisimama virefu angani. Watu wengi wamevaa nguo za mazoezi wakionyesha kuwa wako shughuli za nje kama vile kutembea au kupanda milima.

Katikati ya picha kuna bango kubwa lenye maandishi mekundu na ya bluu yanayo sema Meru express shuttle. Kuna gari jeusi la Toyota lime egeshwa nyuma ya bango ndani watu kadhaa wakitembea, moja wao amevaa koti refu la zambarau. Kuna mabango mengine madogo ya biashara yaliyoandikwa Monary express na Maua direct .

Gari ndogo lijulikanalo kama matatu limeegeshwa barabarani. Matatu hiyo ina rangi ya kijivu na buluu na inasomeka Metro Trans mbele na ubavuni. Dirisha la dereva liko wazi na kuna watu wamekaa ndani. Mwanaume mmoja anatembea karibu na mbele ya matatu akiwa amevaa shati la maruni na suruali nyeusi.

Hapa tunaona gari la abiria ambalo linaonekana kama matatu, limeegeshwa barabarani. Gari hilo lina rangi ya mchanga na sahani ya nambari yake. Mwanamke amevali koti la kijani anashuka kutoka kwenye matatu. Mwanaume mmoja amevalia shati la blue anatembea karibu. Mabango ya matangazo ya njia ya matatu yanaonekana juu.

Hapa tunaona msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Yanajumuisha magari madogo, malori makubwa na mabasi yakiwa yamegwama kwenye foleni. Upande wa kulia kuna watu kadhaa wamesimama kando ya barabara. Nyuma ya barabara kuna mzio mrefu wa rangi ya kijivu unaotenganisha barabara na mjengo.

Hapa tunaona barabara lenye shughuli nyingi, ambapo kuna gari la abiria maarufu kama matatu. Matatu ni ya rangi ya blue na imepambwa kwa michoro mingi. Sahani ya nambari yake inaonyesha KDJ 073Q. Watu mbali mbali wanatembea kando ya barabara, wengine wakiwa na mikoba. Mwanaume mmoja amevaa koti jekundu na suruali nyekundu, anatembea mbele ya matatu hio.

Mabasi mawili madogo ya abiria yanayojulikana kama matatu yaliyokuwa yamepakiwa karibu na barabara yenye miti mikubwa. Mabasi yote mawili yana nembo za Metro Trans na yana rangi ya kijivu na buluu. Basi la kushoto lina namba ya usajili la Kenya na basi la kulia lina namba ya Kenya. Watu kadhaa wanaonekana wakizunguka maeneo ya mabasi wengine wakipanda au kushuka.

Basi la abiria la Metro Trans limeegeshwa kwenye barabara likitoa moshi kutoka kwa bomba lake, ishara ya injini iliyowashwa. Basi hilo lina rangi ya blue na kijivu, likiwa na mistari miekundu upande wake. Mwanamke mmoja amevaa shati nyekundu na suruali nyeusi amesimama karibu na mlango wa basi, labda akisubiri abiria au akishughulika maswala mengine.

Tunaona barabara yenye maji, ikionyesha kuwa imetoka kunyesha au mvua inaendelea. Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa upande wa kulia, yakiwemo matatu na baadhi ya watu wanasimama karibu nayo. Upande wa kushoto kuna gari jeupe kubwa ambalo linaonekana kuwa matatu.

Hapa ni barabara yenye shughuli nyingi nchini Kenya iliyo na watu na magari. Basi kubwa la zambarau lililoandikwa ubavuni limeegeshwa. Ndani yake kuna abiria kadhaa. Karibu na basi watu wanatembea kwa miguu, wengine wakionekana kushuka huko kwa mabasi. Kulia kwa picha mwanamke amevalia fulana ya machungwa na jeans nyeusi, akitembea huku akiwa ameshika simu.

Barabara yenye shughuli nyingi, ikiwezekana jijini Nairobi Kenya. Askari wa trafiki wawili wakiwa wamevalia sare zenye rangi ya majani, wamesimamia magari na waendeshaji pikipiki katika msongamano. Magari mbalimbali yakiwemo gari nzito za rangi zenye fedha, mabasi ya abiria matatu yenye michoro ya kupendeza na pikipiki yanaonekana barabarani.

Hapa ni barabara kuu yenye magari mengi ikiwemo mabasi na magari madogo. Mabasi mengi yameegeshwa kando ya barabara, pengine yakipita au kuhusisha abiria. Watu kadhaa wanaoneka wakitembea kando ya barabara wengine wakisubiri usafiri. Upande wa kulia wa barabara kuna ukuta wa lango kubwa wa chuma.

Basi la abiria lililopakwa rangi ya bluu lina michoro ya kuvutia yenye sura ya mwanamke aliyevaa kofia na kushika peremende. Gari hili lina sahani ya leseni yenye nambari ya Kenya. Katika sehemu ya nyuma ya basi, kuna ngazi ndogo iliyowekwa pembeni. Barabarani kuna watu kadhaa wakitembea na baadhi wamesimama karibu na basi. Nyuma ya basi kuna majengo marefu na anga linaonekana kuwa wazi.

Gari la abiria jeupe maarufu kama matatu limeegeshwa kando ya barbara yenye shughuli mingi gari hilo limepakwa kwa mchoro wa chui na maneno prestige atom KCE college huku pia ikionyesha namba ya simu. Abiria kadhaa wanaonekana wakiingia na kutoka kwenye gari hilo baadhi Yao wakiwa wamebeba mizigo.

Basi la abiria lililochakaa limeegeshwa barabarani likiwa na rangi ya buluu, kijivu na nyeupe. Lango la abiria liko wazi ikionyesha mambo ya ndani. Namba limeandikwa kwenye ubavu wa basi. Kwenye sehemu ya nyuma ya basi una nembo yenye maandishi ya metro trans. Mtu mmoja amesimama karibu na basi akiwa amevaa koti la rangi nyeusi lenye kofia.

Barabara yenye shughuli nyingi nchini Kenya iliyojaa watu, magari na mabasi ya abiria. Basi kubwa la rangi ya kijani kibichi lililopakiwa rangi na michoro mbalimbali likiwa na ma- namba ya usajili KCH 115D limeegeshwa kando ya barabara. Watu wawili; mwanaume na mwanamke, wamesimama karibu na basi hilo.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi nchini Kenya. Inaonekana imekwisha kunyesha mvua hivi karibuni kutokana unyevunyevu kwenye lami. Kuna mabasi yaliyoegeshwa kando ya barabara. Basi moja kubwa la rangi ya waridi na buluu linaonekana wazi kikiwa na jina NICCO na Holy SUNSHINE lililoandikwa nyuma yake.

Hili ni gari la abiria lililo pambwa kwa michoro ya grafiti na mabango kuna abiria wana ingia na kutoka kwenye gari hili, juu ya gari kuna matangazo kadhaa yalio tundikwa yakionyesha majina ya maneno kama Narok na Liten pamoja na maneno kama supreme, mbele yake kuna mwanamke amevaa kofia nyekundu na sweta ya kijivu.

Basi la abiria limepakiwa babarabara katika eneo lenye shughuli nyingi linaonekana kua la zamani likiwa na mabadiliko kwa nia mbali ya madirisha yenye rangi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea, kwenye barabara ya karibu wakinyesha shughuli za jiji. Nyuma ya basi kuna majengo marefu na kwa umbali kuna baadhi ya mabango yamatangazo.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu lenye rangi ya manjano na michoro mbalimbali imeegeshwa barabarani. Mlango wa abiria umefunguliwa na kondakta anayeonekana amesimama karibu na lango akishikilia kijitabu cha nauli. Abiria kadhaa wanaonekana ndani ya basi na wengine wamesimama nje karibu na basi. Dirisha la dereva limefunguliwa kidogo na dereva anaonekana amekaa ndani.

Mandhari inaonyesha kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi jijini. Basi la mvuu ya aina ya isuzu metro trans limeegeshwa upande wa kulia wa barabara ikiwa na namba za usajili KDA 415 A . Watu wa mbalimbali wanaonekana wakitembea na kusuburi mabasi katikati ya picha. Kuna nguzo ndefu iliyo na saa kadhaa na matangazo ya bei ya kusafiri.

Basi au matatu limeegeshwa likionyesha mapambo ya kipekee yenye rangi ya buluu na machungwa. Basi hili limeandikwa get hooked na texas. Watu kadhaa wamesimama karibu nalo. Mtu mmoja amevaa shati la buluu akitazama basi. Wengine watatu wamesimama karibu na ukuta wa mabati wa kijani mmoja wao akiwa amevaa koti la usalama la rangi ya machungwa.

Hapa tunaona matatu ya Embassava Sacco yakiwa yamesimama katikati ya jiji. Rangi zake ni nyeupe, nyekundu na buluu. Mbele yake kuna kondakta ameketi akiangalia kamera. Watu wanasubiri matatu karibu na barabara yenye shughuli nyingi. Majengo ya juu na mabasi mengine yanaonekana nyuma. Picha inaonyesha mandhari ya kawaida ya usafiri wa umma ikiashiria uhai na mwendo wa mji.

Barabara pana yenye njia nyingi inaonekana ikiwa na magari mengi yanayopita. Kati ya njia hizo, kuna bustani ndogo iliyojaa mimea ya kijani. Mbele zaidi daraja la chuma lenye rangi ya njano limevuka barabara, likionyesha muundo wa kisasa wa jiji.

Mazingira yenye shughuli nyingi barabarani yanaonekana yakiwa yamejaa watu na mabasi kadhaa. Mwanamke mwenye nywele ndefu za manjano anatembea mbele karibu na piki piki ya zambarau iliyopaki. Mabasi mawili makubwa, la buluu na jingine ya kijani yameegeshwa. Watu wengi wanazunguka na mabango yanaonekana kwenye nguzo yote yakiashiria jiji lenye pilka pilka.

Mwanaume anaonekana amesimama barabarani akiwa ameshika vibao viwili vikubwa vya matangazo. Kwenye kibao kimoja kina nambari 4 kilichoandikwa kwa ukubwa na orodha ya maneno kama ngong road pamoja na shilingi 50 ambayo inawezakuwa inatangaza bei ya usafiri au huduma nyingine.

Tunaona matatu ya Isuzu la Metro Trans likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Matatu hilo lina na rangi ya kijivu na michirizi ya bluu na manjano mbele. Kwenye mlango wake, kuna orodha ya nauli na njia. Watu wamesimama karibu wakionekana kusubiri kusafiri au kushughulika na mambo yao. Mwangaza mkali unaangazia eneo hili ukiashiria shughuli za kawaida za jiji la Nairobi.

Kundi la ng'ombe wengi wakinywa maji kutoka kwenye birika kubwa la saruji.Ng'ombe wengi wana rangi ya kahawia lakini wengine ni weusi na weupe .Birika la maji limejaa na linaonyesha kutumika Kwa wingi na wanyama. Nyuma ya ng'ombe kuna uzio wa miti uliyoelekezwa na kuwafunga ngombe ndani ya eneo hilo.

Tunaona rundo la udongo lililo chimbwa. Kuna mchanganyiko wa rangi ya nyeusi na kahawia. Udongo huo unaonekana kuwa wa mawe na mazizi ya miti, katikati ya rundo hilo kuna kipande cha chuma chenye umbo la u kilicho zikwa na bomba ya kijani inaonekana likiwa katikati rundo la udongo.

Hapa ni mbele ya duka linaonyesha kituo cha kucheza maji safi dirisha kubwa la mbele Lina mapango lenye matangazo ya bidhaa mbalimbali zikiwemo ice pot na pia tangazo la maji safi na salmon ndani ya duka kuna chupa kubwa la maji ambayo inaweza kuonekana zimepangwa. Nguo iliokaribu na mlango imepangwa na matangazo ya kuwa tofouti na pa zero.

Hapa ni sehemu ya ndani ya duka au kituo cha kusafisha maji. Kwenye upande wa kulia, tunaona bango kubwa lenye picha ya matone ya maji yakionyesha huduma ya maji. Sehemu ya katikati ina vifaa vya chuma vinavyong'aa ambavyo vinaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kuchuja maji.

Kuna bomba nyingi za rangi ya kijivu zikiwa zimelala juu ya sakafu yenye rangi ya kijivu isiyokolea zina ukubwa wa maumbo tofauti baadhi zikiwa kubwa na nyingine ndogo na zimeangwa kwa njia inayoonyesha ziko tayari kutumika au zimehifadhiwa.

Mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ukiwa umejaa maji yanayotiririka labda mfereji wa umwagiliaji wa maji taka. Udongo upande zote mbili za mfereji unaonekana kuwa mweusi na umekauka. Kwa umbali majengo marefu yasiyokamilika na yaliyojengwa kwa mitindo ya kisasa yanaonekana.

Sehemu ya ndani ya chumba, ambapo kuna mashine ya kusafisha maji au mfumo wa kuchakata maji. Mashine hiyo imetengenezwa na chuma kinachong'aa na ina mabomba ya plastiki meupe yaliyounganishwa pamoja na vichujio vya buluu vya vyekundu.